Mwanamume akiwa ameshikilia ndoo kwa mkono wake wa kushoto uku mkono wake wa kulia unamwagia maji mimea ambapo vimepangwa kwa vishimo vidogo na vina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Wanaume watatu wamevalia barakoa na hata kofia vya rangi vile vile na tisheti zao. Wako katika sehemu ambayo wana upanzi wa mimea midogo ambavyo vina matawi ya rangi ya kijani kibichi na wanavipanga katika sehemu ambapo vina vishimo vidogo

Upanzi wa mimea ambazo zina matawi ya kijani kibichi, yamepangwa kwa vitu ambavyo vina mashimo, navyo ni vya rangi nyeupe. Na vilevile, chini, kuna vile ambavyo, vimewekwa ndani ya mikebe, ambavyo ni vya rangi ya kahawia.

Mwanaume ambaye anatumia mkono wake wa kulia kushika tunda ambalo liko kwenye mmea ambao umepandwa ndani ya vijikaratasi vya rangi nyeupe, navyo vimepangwa kwa msatri mmoja.

Aina ya mboga, pilipili hoho ziko juu ya sehemu fulani navyo ni vya rangi ya kijani kibichi. Yule aliyevalia aproni, ana glovu mkononi, naye anashika pilipili hoho moja.

Katika zizi, kuna ngo'mbe ambao wamejipanga Kwa mstari mmoja. Ni vya rangi nyeupe na nyeusi. Sehemu ambayo wamo yana chuma za rangi ya fedha.

Aina za mboga, nyanya viko ndani ya trai vya rangi ya kijani navyo vinapitishwa katika vichuma ambavyo ni vya rangi nyekundu.

Acre za mboga za majani, kabeji, yana matawi makubwa ambayo ni ya rangi ya kijani na kwa sehemu ya mbali kuna wale ambao wanavitoa katika shamba hili na hata kuna miti ambayo yanazunguka sehemu hio.

Shamba ambalo lina mimea ya urefu wa kiwango kimoja. Lina matawi ya rangi ya kijani kibichi, na katikati kuna pengo ambalo ni barabara.

Aina za ng'ombe ambavyo ni vya rangi nyeupe na hata nyeusi yamewekwa kwenye zizi la ng'ombe nayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Na kwenye masikio yao, kuna vipuli ambavyo ni vya rangi ya njano.

Aina za mboga za majani. Lina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Vimepandwa vizuri kwa mstari mmoja, nao kuna mistari kadhaa, na kwa sehemu ya mbali kuna miti ambavyo vina rangi ya kijani kibichi.

Katika shamba hili, mboga za majani yaani mchicha imeweza kupangwa kwa mstari mmoja na kila mstari umeweza kutenganishwa na mstari mwingine kwa kuachwa nafasi kati. Na kila mboga lina tawi lake na ni za rangi ya kijani.

Katika nyumba ya kijani, kuna aina za mboga za majani ya rangi ya kijani kibichi, na yamepandwa vizuri kwa mstari mmoja, na hata mkulima yuko ndani, naye anatembea akiziangalia.

Mwanadada mmoja ambaye amevalia kitambaa cheupe kichwani, vilevile pia na blauzi yake ni jeupe na sketi ya rangi ya bluu, yuko kwenye shamba ambalo lina mimea na matunda na matawi ya matunda hayo ni ya kijani kibichi.

Jina la mboga linaloitwa kitunguu, zimeweza kuvunwa kutoka kwa shamba na hata mkulima yupo hapo kando na vitunguu vingine vimewezwa kuwekwa ndani ya gunia na kufungwa kwa njia nzuri.

Shamba ambalo bado halijapandwa mimea yoyote. Yamepitilizwa mabomba ya maji ambayo ni ya rangi nyeusi na lingine ni la rangi ya buluu. Sehemu ya umbali, kuna aina za miti ambazo zimemea.

Mimea ambayo ni madogo yamepandwa katika shamba ambalo yanapitisha mabomba ya maji linalosafirisha maji. Vilevile sehemu moja imejaa maji.

Upanzi wa mimea ambavyo vina matawi ya rangi ya kijani kibichi, vimeweza kupangwa vizuri kwenye shamba na kifaa ambacho kinatumika kukimwagia maji kimeweza kufunguliwa na huku maji yanaenda kwa kila mmea.

Upanzi wa mimea midogo ambayo yana matawi ya rangi ya kijani kibichi na sio marefu na yana mabomba ya maji ambayo yamepitilizwa. Sehemu ya katikati hamna kitu ambacho kimepandwa.

Sehemu za kando kuna upanzi wa mimea ambayo yana majani ya rangi ya kijani kibichi. Na sehemu ya katikati kuna mabomba ya maji ambayo yamepitilizwa na ni ya rangi nyeusi.

Mmea ambao unamatawi ya rangi ya kijani, umepaliliwa kwenye udongo na hata yana mashimo madogo madogo ambayo yame nyunyuziwa maji, kupitia bomba hilo la rangi nyeusi.

Katika shamba, upanzi wa mimea ya rangi ya kijani kibichi kwenye matawi yake, yamesafirishwa mabomba ya maji ili iwe rahisi kuyamwagia maji wakati wa kiangazi.

Upanzi wa mboga za matawi zenye rangi ya kijani kibichi yamepangwa kwa mstari mmoja. Na kuna mabomba mawili ya maji ambayo yanapita.

Katika shamba kuna upanzi wa mimea ambavyo vina matawi ya rangi ya kijani kibichi na vimepangwa vizuri kwa mistari kadhaa na hata kuna mashine ambazo zinasambaza maji kwenye mimea hayo na kwa sehemu ya umbali kuna miti mirefu.